Gari dogo jeupe limeegeshwa barabarani. Inaonekana jioni kutoka na mwanga. Magurudumu ya gari yana rangi nyeusi. Nyuma yake kuna jengo refu. Namba za gari hazionekani kwa wazi. Barabara nayo ni ya lami. Hakuna watu wanaonekana.